Matangi haya ambayo yako kwenye juu ya pikipiki yanatumika kusanya maziwa katika vitongoji ili ziweze kusafirishwa hadi kwenye viwanda vya maziwa. Matangi haya husaidia sana kwani yaweza kuchukua maziwa nyingi kwa wingi, na kuwezesha kwamba maziwa hayawezi kuyamwagika haraka haraka kwani ina uwezo mkubwa sana wa kuilinda maziwa.

Hawa ni ng'ombe ambayo hufugwa kwa nyumba ,hawa ng'ombe hutusaidia sana kwani wana uwezo wa kutupa maziwa kwa kiwango kikubwa sana ambayo inasaidia mkulima ili aweze kuuza na kupata pesa ambayo itamsaidia kumpiga jeki katika maisha yake ya kila siku ambapo anaweza kuwalipia wanafunzi pesa za shule na kuwapa masomo mazuri kutoka kwa walimu wao.